Mashine za kisasa za kutolea pesa, zinazojulikana kama "atm" zilizowekwa katika eneo zuri, lenye rangi ya kijani na nyeusi. Mbele yake kukiwa na mtu, kijana wa kiume anayetembea huku akiongea na simu.

Mashine ya kisasa ya kutolea pesa iliyowekwa katika jengo lenye kuta za rangi ya kahawia na vioo, lenye bango la bluu na bluu bahari, lenye maandishi meupe, sakafu yake imetengenezwa kwa kigae cha chini.

Jengo la benki ya "EQUITY" lenye rangi nyeupe, huku kukiwa na picha mbalimbali zinazoonyesha huduma mbalimbali za benki hiyo. Na ndani ya benki hiyo kukiwa na watu wanaopata na kupatiwa huduma mbalimbali za kifedha.

Wafanya kazi na wateja wakike na wakiume, vijana kwa wazee wa benki ya " CO-OPERATIVE BANK" wakiwa katika mizunguko mbalimbali kuingia na kutoka ndani ya benki hiyo.

Sehemu ndogo ya dirisha la kubadilishia fedha ndani ya jengo la benki huku kukiwa na mikono ya kike inayohesabu fedha na pembeni kukiwa na mikono mingine ya kike inayopokea fedha kutoka katika mikono ya kwanza ya mtu anayehesabu fedha.

Wanaume wawili, mrefu na mfupi wakiwa wamesimama mbele ya jengo la (EQUITY BANK). Na nyuma ya jengo hilo kukiwa na picha ya mdada pamoja na matangazo mengine ya benki hiyo.

Jengo kubwa la ghorofa likiwa na maandishi ya blue pamoja na nembo yaliyoandikwa kwenye kibao cheupe yanayosomeka kama "Bank of Africa", mbele yake kukiwa na gari tatu za kifahari, mbili nyeupe, moja nyekundu.

Vijana wakiume, wakiwa katika sehemu ya mhudumu wa baa, wakipatiwa vinywaji baridi vya aina mbalimbali, mbele yao kukiwa na kijana mwingine wa kiume, aliyevalia fulana nyeusi na shati jeupe ndani yake, akitoa huduma kwa vijana hao.

Kijana wa kiume katika duka la kuuza vinywaji baridi, mkono wake wa kushoto ukiwa umeshika na kuangalia kinywaji baridi, mkono wake wa kulia akimimina kinywaji katika gilasi iliyo mbele yake.

Vijana wawili wa kike walioketi katika kochi la rangi nyekundu. Mbele yao kukiwa na meza nyeupe iliyo jaa vinywaji pembeni kukiwa nakijana mwingine wa kike aliyevalia fulana nyekundu na suruali nyeusi, anayewapatia huduma ya vinywaji katika baa hiyo.

Mhudumu wa kiume alievalia shati jeupe, akiwa ndani ya sehemu ya baa. Sehemu inayohusika na uuzaji wa vinywaji baridi, ikiwemo vinywaji mbalimbali vikali na vya kawaida. Mbele yake kukiwa na viti vya wateja, kwa ajili ya huduma hiyo.

Kijana wa kiume akiwa katika duka la vinywaji baridi akitoa huduma kwa mteja wake, mkononi mwake akiwa ameshika glasi na chini ya glasi hiyo akimimina kimiminika katika glasi nyingine ya kioo. Nyuma mgongo wake ni kabati liliosheheni vinywaji mbalimbali.

Vijana wakike na wakiume wakiwa katika eneo ambapo bidhaa za vinywaji baridi kama bia pamoja na pombe kali huuzwa. Watu hawa wakiwa wamevalia mavazi tofautitofauti, huku eneo la jengo hilo likipambwa kwa taa zinazo onekana vizuri.

Eneo la wazi sehemu maalumu ya kuuza magari ya kisasa huku mbele yake kukiwa na gari moja kubwa lililofunikwa kwa paa jeupe la mabati na ardhi yenye udongo wa changarawe.

Sehemu kubwa ya wazi, inayojihusisha na uuzaji wa magari aina ya honda, kukiwa na magari makubwa na madogo, meupe na mekundu, mbele yake kukiwa na gari mbili; nyekundu na nyuma moja nyeupe.

Sehemu maalumu ya wazi, iliyowekwa paa la mabati, inayohusika na uuzaji wa magari ya kisasa na ya zamani. Huku mbele yake kukiwa na gari la kijivu, lililofunguliwa mlango na taa nyekundu.

Kijana wa kiume akiwa amevalia barakoa nyeusi, flana nyeupe na suruali nyeusi, huku mkono wake akiwa ameshika kitu cha duara cha rangi nyeupe, akiwa amesimama mbele ya duka la kuuza magari aina ya "hyundai", pembeni yake kukiwa na gari jeupe na jeusi.

Sehemu ya wazi ya kuuza magari, kukiwa na magari ya aina tofautitofauti, mbele kukiwa na gari jeupe dogo lenye vioo vyeusi na taa nyekundu, mbele ya gari hilo kukiwa na magari mengine meupe yaliyo katika eneo hilo.

Sehemu kubwa ya wazi, inayojihusisha na uuzaji wa magari, huku ndani yake kukiwa na magari ya aina tofauti. Eneo hilo lililozungushiwa kwa uzio mzuri na miti yenye kivuli, pamoja na majengo marefu.

Sehemu ya mbele ya gari ya abiria kukiwa na siti mbili, siti ya dereva pamoja na siti ya abiria wa mbele zilizo na viti vizuri, maeneo mazuri ya ndani, mwanga wa kutosha pamoja na milango imara.

Sehemu pana yenye ardhi kubwa inayotumika kuuza magari mbele yake kukiwa na aina ya magari yanayofanana, yenye rangi nyeupe, madirisha meusi pamoja na taa nyekundu.

Vijana wawili wakiume, wakiwa wamesimama mbele ya mabasi madogo ya usafirishaji ya kampuni ya volcano. Yakiwa na rangi nyeupe, chini kukiwa na sakafu sanifu.

Mwanaume mmoja akimkabidhi mwanaume mwingine funguo za gari jeusi, mbele ya duka la Nissan. Duka lililotengenezwa kwa vioo vinavyoakisi mwanga vizuri.

KIENI DAIRY PRODUCT linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, juu kukiwa na picha ya ng'ombe, mbele ya duka hilo kukiwa na kijana anayenunua bidhaa hiyo.

Kifaa maalumu cha kielektroniki, kinachotumia nishati ya umeme, chenye muonekano sawa na jokofu, kinachotumika kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, mbele yake kukiwa na picha ya mnyama huyo katika milango pamoja na majani, huku kikiwa kimeandikwa "MILK ATM" juu yake.

Mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa amesimama katika dirisha la duka lenye rangi nyeupe, duka ambalo linahusika na uuzaji wa bidhaa za maziwa juu yake kukiwa na bango lililoandikwa "KIENI DAIRY PRODUCTS" na picha ya ng'ombe.

Duka la kuuza bidhaa za maziwa linaloitwa (YUSTINA MILK) pembeni kushoto likiwa limechorwa picha ya ng'ombe akila majani pamoja na huduma za biashara hiyo, ndani kukiwa na wateja wanao subiri huduma hiyo.

Kifaa cha kielekroniki kinachotumia nguvu ya umeme, kinachouza na kusindika maziwa, kinachoitwa "Tonchi Milk ATM", kikiwa kimewekwa mbele ya duka zuri la kuuza vifaa vya kielektroniki.

Wanaume wawili wakiwa katika baa maalumu inayouza bidhaa za maziwa, wakisubiri huduma hiyo ndani ya jengo la duka hilo kupitia tekinolojia ya vifaa vya kisasa.

Kifaa cha kielektroniki, kinachotumia nishati ya umeme, kuhifadhi na kutunza maziwa kinachoitwa "TASSMATT MILK ATM", chenye rangi ya bluu na nyeupe, mbele kukiwa na picha ya ng'ombe, kuashiria maziwa ya ng'ombe yanayopatikana ndani ya kifaa hicho.

Kifaa maalumu chenye mwonekano sawa na jokofu kinachotumia nishati ya umeme kuhifadhi maziwa, kikiwa kimefunguliwa mlango wake ndani yake kukiwa na sehemu mbalimbali za kuhifadhi maziwa.

Duka la kuuza bidhaa za maziwa kutoka kwa ngombe, likiwa limeandikwa "MILK ATM", likiwa na picha ya ngombe anaekula majani, ukuta wake ukiwa na rangi ya bluu na nyeupe. Milango yake ikiwa imepakwa rangi na picha mbalimbali za ngombe.

Kifaa maalumu cha kielektroniki kinachotumia nishati ya umeme ambacho mahususi kwa ajili ya kuhifadhi maziwa, kifaa chenye rangi nya bluu na nyeupe, kikiwa na picha za binti pamoja na maandishi mengine ikiwemo 'PARKASH DAIRY'.

Kifaa maalumu kinachotumia technolojia ya kisasa na nishati ya umeme huhifadhi maziwa kikiwa na jina lililoandikwa "take win" lenye maandishi ya bluu. Kifaa kikiwa na rangi nyeupe na picha ya mtoto huku kikiwa na maandishi meupe yaliyoandikwa "milk".

Kijana wa kiume akiwa amevalia fulana nyekundu na suruali ya bluu, akiingia ndani ya duka linalouuza bidhaa za maziwa, duka lililoandikwa "LOYAL MILK ATM ZONE", juu ya duka hilo kukiwa na paa la kijani, pamoja na kutengenezwa vizuri.

"Lemas Dairy Lemas" duka dogo la kuchakata na kusindika maziwa linalofanya biashara ya kuuza maziwa ya ng'ombe likiwa na picha ya ng'ombe pamoja na maandishi ya bluu na nyeupe, rangi ya duka hilo likiwa ni rangi ya bluu milango meupe iliyonakishiwa vizuri kwa vioo.

Kifaa cha kielektroniki cha kuuza bidhaa za maziwa, kilichoandikwa “Milk ATM”, kikiwa na picha ya ng’ombe anayekula majani pamoja na kikombe cha kuhifadhia maziwa, mbele yake kukiwa na kiti kidogo cha plastiki, kwa ajili ya kukalia.

Kifaa cha kielektroniki cha kuhifadhia maziwa, chenye rangi ya bluu na nyeupe kikiwa na maneno yaliyoandikwa "SUPER DAIRY MILK ATM" kilichowekwa mbele ya duka lenye vioo vyeusi na milango ya mabati meupe.

Wanaume wanne waliovalia mavazi tofauti tofauti wakiwa katika eneo la mbele ya duka wakingojea kupatiwa huduma mbalimbali ndani ya duka hilo, duka linalouza vifaa na bidhaa za nyumbani.

Kijana alievalia shati la bluu suruali nyeusi na kofia nyeupe akiwa ndani ya duka linalouza maziwa kupitia njia za kielekitroniki, mashine inayotumia umeme kuuza maziwa.

Mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu, huku pembezoni mwake kukiwa na mashine maalumu inayotumia teknolojia ya kieletroniki pamoja na nishati ya umeme, inayohifadhi bidhaa za maziwa huku mbele yake kukiwa na milango iliyochorwa ng'ombe wawili.

Sehemu ya duka inalouza bidhaa za nyumbani matumizi kama mafuta, sabuni, nyanya za kopo pamoja na bidhaa zingine, zilizopagwa kwenye makabati yenye ngazi nne huku kukiwa na kijana mtoto anayeangalia bidhaa hizo.

Kifaa cha kuhifadhia maziwa cha kieletroniki kilichoandikwa ''H-TECH'' chenye maandishi ya bluu na mekundu, chenye rangi ya bluu bahari na nyeupe kinachohifadhi na kutunza maziwa, kikiwa kimeunganishwa na mabomba madogo yaliyounganishwa na vidumu vidogo vya rangi ya kijani.

Duka lililopakwa rangi ya bluu bahari, likiwa na maandishi ya ''have a good day'', ndani yake kukiwa na bidhaa za maziwa, hasa maziwa ya ng'ombe. Picha za ng'ombe, pamoja na maandishi meupe yaliyopakwa mstari mwekundu.

Kijana wa kiume aliyevalia fulana ya kijani, mkononi mwake akishika dumu la maziwa lita tano, pembeni kukiwa na mzee aliyesimama nyuma ya meza ya kioo juu ikiwa na maderi ya bidhaa mbalimbali, na ukutani kukiwa na meza yenye ngazi tatu zilizowekwa madumu ya lita tano.

Chumba kidogo chenye madirisha madogo na milango meupe iliyopakwa rangi kilichoandikwa "MILK ATM" kikiwa na picha ya ng'ombe na neno "FRESH" kushoto kukiwa na picha ya binaadamu pembeni ya chumba hicho kuna viti viwili vya rangi ya bluu bahari

Kijana wa kike aliyevalia fulana nyeupe na sketi nyeusi akipatiwa huduma ya maziwa na kijana wakiume aliyevalia nguo nyeusi, katika duka la “kieni daily product” duka linalouza bidhaa za maziwa lenye rangi ya milango ya kijani.

Kifaa maalumu cha kielectroniki kinachotumia nishati ya umeme kuhifadhi maziwa, kikiwa na picha za ng'ombe pamoja na maziwa yakiwa katika kimiminika kwenye glasi na vyombo vingine.

Sehemu ya nje ya duka la kuuza bidhaa za maziwa, huku katika milango yake kukibandikwa makava yenye picha za ng'ombe, pamoja na bidhaa hizo, kukiwa na watu na watoto wakishikilia bidhaa hiyo, juu yake kukiwa na maandishi yanayoonesha jina la duka hilo.

Kifaa maalumu cha kieletroniki cha kuhifadhi na kutunza maziwa kilicho na rangi ya bluu na maandishi yanayosomeka ''milk ATM'' kilichowekwa pembezoni mwa duka.

Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu akiwa ndani ya duka, mbele yake kukiwa na mashine mbili za kielektroniki zinazotumia umeme kufanya kazi; zinazohifadhi maziwa na saladi.

Kifaa cha kisasa cha kielektroniki kinachotumia umeme kuhifadhi na kuuza maziwa kinachoitwa "VET-RANGE MILK ATM" chenye picha ya ng'ombe wakila majani pamoja na nembo ya kampuni hiyo.

Kifaa cha kuhifadhi bidhaa ya maziwa ya ng'ombe, kilichonakshiwa kwa picha na maandishi mazuri ya bidhaa hiyo chenye rangi ya pinki na nyeupe, kilichowekwa mbele ya duka la kuuza bidhaa mbalimbali.

Kijana wa rika la makamo, akiwa amesimama nje ya duka la kuhifadhi na kuuza maziwa, akiwa amevalia fulana nyeupe na mistari meusi, koti la rangi ya kijivu pamoja na suruali ya rangi ya maziwa.

Kifaa cha kisasa cha kuhifadhi na kuuza maziwa halisi safi ya ng'ombe, kilichonakshiwa kwa rangi ya bluu-bahari, na maandishi ya bidhaa hiyo pamoja na picha ya ng'ombe. Chini kukiwa na rangi nyeusi.

Mashine ya kisasa ya kuhifadhi na kusindika maziwa iliyoandikwa, "pastalize milk maziwa fresh" ikiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani katika ardhi yenye kijani kibichi, mashine hii hutumika kuhifadhi na kusindika maziwa.

Mwanamke akiwa amesimama katikati ya duka, akiwa amevalia fulana nyeusi, sketi nyeupe na kilembe cheupe, nyuma yake kukiwa pazia jeupe, juu ya duka hilo pakiwa pameandikwa "MIKUMBUNE MULK BAR". Milango ya duka hili ikiwa ni milango ya bluu.

Vijana wawili wa kiume mmoja akiwa amevaa tisheti nyukundu nasuruali nyeupe wakiwa wamekaa pembezoni mwaduka la kuuza nakuhifadhi maziwa ya ng'ombe lililopakwa rangi nyeupe na bluu na juu kukiwa na bango lenye picha na maandishi ya biashara hiyo.

Kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu, fulana nyeupe suruali ya bluu, huku akiwa amesimama katikati ya samani za nyumbani zinazouzwa katika sehemu ya wazi iliyosheheni samani kama makochi, meza, viti na vitanda.

Mwanaume fundi seremala aliyesimama chini ya kibanda kidogo cha kurandia mbao akiwa amevalia mavazi madhubuti kwajili ya kazi hiyo, nyuma yake kukiwa na mwanamke mmoja na wanaume wawili.

Samani za mbao zilizotengenezwa na kunakshiwa vizuri ikiwemo: viti vya mbao, meza, pamoja na milango iliyochongwa na kunakshiwa vizuri kwa rangi inayovutia.

Sehemu ya chumba kinachohusika na uuzaji wa samani, na bidhaa za majumbani. Ikiwemo viti vya mbao, meza, maforonya pamoja na bidhaa zingine.

Sehemu maalum inayojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali kama magodoro, masofa, vitanda, makabati na viti. Mbele juu kukiwa na bango lenye picha ya samani hizo lilioandikwa kwa maandish meupe 'odern furniture'.

Sehemu ya duka kubwa linalofanya biashara ya kuuza bidhaa za samani za majumbani, kama: mapazia, kabati, makochi, majokofu, taa za urembo, pamoja na bidha zingine zilizotengenezwa kwa mbao na kunakshiwa vizuri.

Sehemu ya wazi inaoshughulika na uuzaji wa samani za majumbani kama; makochi, mito, vitanda na vitu vingine vinavyotengenezwa. Mbele yake kukiwa na makochi meupe yaliyotengenezwa vizuri na mito iliyoshonwa vizuri.

Sehemu ya wazi inayotumika kwaajili ya kuuza samani za ndani ikiwemo, makochi , makabati, meza pamoja na bidhaa zingine zinazotengenezwa kwa mbao na inayotokana miti halisi.

Sehemu ya wazi iliyofunikwa kwa paa, juu yake ndani kukiwa na samani za majumbani, kama: makochi pamoja na vitanda; vikisubiri kununuliwa na wateja.

Sehemu ndogo ya nje, inayotumika kuafanya biashara ya kuuza bidhaa za samani za majumbani kama meza na stuli za kukalia, samani zilizotengenezwa na kuchongwa kwa mbao na ustadi wa hali ya juu.

Chumba cha wazi kilichosheheni samani kama makochi, mito na viti mbele kukiwa na kochi la bluu, mito ya njano pamoja na makochi mengine ya kijivu kwa nyuma na kochi la damu ya mzee kwa pembeni .

Sehemu ya wazi, ikiwa imewekwa vitanda vya ghorofa, vilivyonakshiwa vizuri kwa rangi ya mbao, pamoja na kutengenezwa kwa ngazi, chaga sanifu, kwa ajili ya matumizi ya majumbani, mashuleni na sehemu nyingine.

Duka kubwa la samani za majumbani linaloitwa "Ashley furniture Home store", likiwa na ujumbe unaosema hapa ni nyumbani, pembeni kukiwa na picha na bango lenye maandishi mekundu.

Kitanda cha ghorofa mbili kilichotengenezwa kwa mbao nadhifu, imara chenye ngazi, kilichowekwa katika chumba chenye mwanga na madirisha mapana. Juu ya chumba hicho kuna dari jeupe na ukuta uliopakwa rangi ya njano.

Sehemu ya mapokezi katika jengo la hoteli, mbele ya jengo hilo la mapokezi kukiwa na mwaume na mwanamke waliovalia sare, mavazi yaliyo wapendeza sana, wakimhudimia binti aliyesimama mbele yake.

Wanaume kwa wanawake, vijana kwa wazee wakiwa wameketi sehemu ya hoteli, sehemu ambayo imetengenezwa vizuri kwa ajili ya huduma za chakula kwa wateja wanaofika katika hoteli hiyo.

Mwanaume aliyevalia fulana ya zambarau, akiwa ameshikilia mikononi mwake zao la vitunguu, pembeni kukiwa na ndoo zenye rangi tofautitotauti, na ndani yake kukiwa kumeweka zao hilo.

Mwanaume wa makamo aliyeshikilia mfuko wa kaki, akifanya mahemezi katika sehemu ya soko, linalouza bidhaa za nyumbani kama nyanya, mboga za majani, mayai pamoja na vitunguu.

Mwanamke katika soko la kuuza bidhaa za nyumbani ikiwemo; ndizi, nyanya, vitunguu, karoti, na kabichi. Akiwa amevalia kilemba, miwani na nguo sanifu.

Mwanamke mmoja akiwa katika soko kubwa la kuuzia nafaka pamoja na bidhaa mbalimbali za majumbani. Mbele yake kukiwa na karoti pamoja na nyuma yake kukiwa na gunia la karoti pamoja na ndizi.

Matoroli ya magurudumu yaliyobeba bidhaa za nyumbani na chakula kama: karanga, matango, maparachichi, mananasi pamoja na mbogamboga. Mbele yake kukiwa ni pembezoni mwa barabara inayopita magari na watembea kwa miguu.

Wanawake na wanaume waliovalia mavazi nadhifu katika soko dogo linalouza mazao ya chakula kama: nyanya, mihogo, ndizi na kadhalika.

Vijana wa kiume na wa kike, wa baba na wa mama, na wazee; wakiwa katika gulio la bidhaa za chakula hususani nyanya; wakiuza na kununua bidhaa hiyo.

Kifaa maalumu cha kifedha kilichoshikwa na mkono wa mwanamke chenye rangi nyeusi, kioo na maandishi. Huku kukiwa na mkono mwingine wa kike, ukishika kadi iliyosomeka kama "VISA" yenye rangi ya bluu.

Kijana wa kiume, aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa amesimama katika mlango wa duka, linalofanya miamala ya fedha. Mlangoni lililoandikwa ''m-pesa'', pembeni kukiwa na binti aliyesimama, nje kidogo ya duka hilo, akimwangalia kijana aliye ndani.

Majengo ya makazi ya watu, yaliyojengwa vizuri yenye kuta imara, madirisha mapana pamoja na mapaa yaliyoezekwa vizuri, yakizungushwa na uzio mzuri, mbele yake kukiwa na nguzo yenye nyaya za umeme pamoja na barabara inayozunguka majengo hayo.

Majengo marefu ya gorofa kushoto na kulia yaliyojengwa vizuri , katikati kukiwa na ujenzi wa majengo mengine ya gorofa ambao bado unaendelea, juu ya anga kukiwa na wingu jeupe lililotanda vizuri .

Sehemu ya kiwanja cha nyumba kubwa yenye rangi nyeupe, madirisha mapana yenye rangi nyeusi, varanda pamoja na ghorofa moja, huku ikiwa imeezekwa mabati mekundu, yaliyowekwa vizuri na kunakishiwa kwa rangi za zinazovutia.

Tangazo lililochapishwa kwa maandishi meupe na meusi lenye rangi nyekundu na nyeupe, maandishi hayo yakielezea kuuzwa kwa jengo husika kukiwa na namba za mawasiliano za watu wanaofanya biashara hiyo.

Anga la bluu lisilo na mawingu mbele yake kukiwa na jengo refu la ghorofa, lenye vioo kuashiria jengo la kampuni, shirika au taasisi.

Sehemu ya duka kubwa linalouza vifaa mbalimbali kama vyakula, nguo, viatu na bidhaa zingine ikiwemo; mabegi, mashuka na vitu vingine. Ndani yake kukiwa na wateja pamoja na wafanyakazi wa duka hilo, wanaofanya shughuli zao za kila siku.

Sehemu ndogo ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama nguo za watoto , nguo za wakubwa kukiwa na viatu vya watoto na wakubwa, vya wazi na vya kufunikwa vilivyopangwa vizuri katika vyuma vyeusi vilivyowekwa mahususi kushikilia bidhaa hizo.

Sehemu ya duka la nguo za kiume kukiwa kumepangwa mashati makoti pamoja na suruali, katika makabati yaliyo pangwa vizuri na juu yake kukiwa na mifuko ya rangi nyeupe iliyopangwa vizuri.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza nguo za kike na za kiume kama viatu, mikoba, tisheti na jinsi, huku kukiwa na picha na midoli iliyovalishwa nguo hizo.

Eneo la duka lililopangwa vizuri kukiwa na meza nyeusi zenye ngazi, ndani yake kukiwa na bidhaa zilizofungwa katika karatasi nyeupe, pembeni kukiwa na meza nyingine zilizoning'inizwa mashati na makoti ya kiume.

Duka kubwa la kisasa lililoandikwa "woolworths" lenye maandishi meusi yanayowaka taa nyeupe, yaliyowekwa na kunakshiwa vizuri

Sehemu ya duka kubwa la kuuza bidhaa tofautitofauti, ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri, huku kukiwa na bidhaa kama: juice, soda, maji, maziwa na bidhaa zingine kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Kijana wa kike aliyefunga nywele, akiwa amevalia mkoba mweupe, fulana za kijivu na suruali ya bluu mpauko. Akiwa katika sehemu ya duka la bidhaa za jumla akifanya manunuzi ya bidhaa za nyumbani kama: matango, matikiti maji, maepo, machungwa na bamia.

Kijana wa kiume alievalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali, huku pembeni yake kukiwa na kabati lenye ngazi lililosheheni chupa mbalimbali za vinywaji, vikiwemo vyenye kilevi na visivyo na kilevi, mkononi mwake akiwa ameshika kifaa maalumu cha kuhifadhia bidhaa dukani hapo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa inayouza bidhaa mbalimbali kama; juisi, maji ya kunywa na vyakula mbalimbali ikiwa limepangwa makabati yaliyojaa bidhaa hizo, huku chini kukiwa na sakafu iliyotengenezwa vizuri na kunakshiwa.

Kijana wa kike akiwa katika sehemu ya duka la kuuza bidhaa mbalimbali akiwa amevalia fulana nyeupe, koti la bluu iliyokoza, suruali ya bluu bahari na mkononi mwake akiwa ameshika bidhaa huku akisoma maelekezo. Mbele yake kukiwa na kifaa au tenga lenye matairi kwa ajili ya kukusanya bidhaa alizonunua katika duka hilo.

Tenga lenye magurudumu manne la rangi ya kijani linalotumika kubebea bidhaa mbalimbali ndani ya maduka makubwa, likisukumwa na kuendeshwa na moja ya wateja ndani ya duka hilo.

Mwanamke aliyevalia nguo nyekundu, akiwa katika eneo la duka kubwa, akifanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali, mbele yake kukiwa na kikapu maalumu chenye magurudumu, kinachotumika kuhifadhia bidhaa alizonunua mteja.

Sehemu ndogo ya duka kubwa la kisasa la vyakula na bidhaa zingine, iliyosheheni bidhaa kama; mafuta, bidhaa za nywele, chakula, vipodozi pamoja na vitu vingine.

Duka la vifaa vya kielektroniki vikiwemo: jokofu, mashine za kufulia, televisheni, redio na vifaa vingine vya muziki; kukiwa na vijana wawili wa kiume, wakifanya manunuzi katika duka hilo lenye sakafu nyeupe, na iliyotengenezwa vizuri.